Mwanamke kijana anashiriki katika somo la mtandaoni au mkutano wa video. Ameketi mezani na amevaa vipokea sauti masikioni na anaangalia kwa makini skrini ya kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato kuna mtu mwingine labda mwalimu au mwasilishaji anaonekana kutoa hotuba au onyesho.

Kandi la watu watano ambao wanaonekana kuwa vijana wameketi kuzunguka meza , wote wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta za mikononi au wakijadili kitu wakionyesha mazingira ya ofisi. Hali hii inaweza kuashiria mkutano, mafunzo au mradi wa pamoja.

Msichana mdogo, labda mwanafunzi, ameketi kwenye kiti cheupe, akitazama kwa makini skrini ya kompyuta. Amelalia kidevu chake kwenye mikono yake, akionyesha utulivu na umakini. Amevaa miwani yenye fremu nyekundu na ana vifaa vya kusikilizia masikioni.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu au mzungumzaji. Ameketi mezani na vitabu wazi mbele yake. Amevaa vipokea sauti masikioni na anapunga mkono labda akisalimia au akionyesha jambo flani . Kamera au simu ya mkononi imewekwa kwenye tripod mbele yake ikionyesha kuwa anafanya rekodi ya video au anashiriki katika mkutano wa mtandaoni.

Watoto wawili wadogo wako katika kituo cha kompyuta wakijifunza au wakicheza. Mtoto wa kike aliye mbele anatabasamu, uso wake uking’aa, huku akishika kibao. Kando yake, mtoto wa kiume anaangalia kwa makini, akiwa makini na shughuli.

Mchoro unaonyesha elimu ya mtandaoni. Kompyuta imewekwa katikati, ikiwa na vitabu wazi vyenye michoro ya mizunguko na grafu kwenye skrini yake. Pembeni ya kompyuta kuna rundo la vitabu vilivyopangwa vizuri vinavyoonyesha rasilimali za kujisomea. Chini, kuna maandishi yanayosema “online education” yanayothibitisha dhana ya elimu ya mtandaoni.

Mwanafunzi anaonekana akisoma masomo ya mtandaoni. Kompyuta mpakato inaonyesha mwalimu akifundisha. Mwanafunzi anaandika madokezo kwenye daftari mbali na kifaa. Anaonyesha bidii na umakini wake katika masomo. Vifaa vingine vya masomo kama kalamu na vitabu vimewekwa juu ya meza

Mwanamke ameketi kwenye meza akiandika au akisoma, anaonenaka kuwa na furaha na ametabasamu huku akiandika kwenye daftari. Kompyuta ya mkononi imefunguliwa mbele yake na kuna vitabu vingine na vifaa vya kuandikia mezani. Kwa nyuma kuna televisheni au skrini kubwa kwenye ukuta na mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani au ofisi ya kisasa.

Mtoto mdogo msichana ameketi kwenye meza. Anaonekana akishikilia kalamu na mkono mwingine umeinuliwa kana kwamba anajaribu kusema kitu au anauliza swali. Mbele yake kuna kompyuta dogo na anaonyesha anaweza kuwa akijifunza au akishiriki katika somo. Uso wake unaonyesha mshangao au hamu ya kujua.

Kundi la vijana watano wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu, wakifanya kazi kwa pamoja kwenye kompyuta ndogo. Wanaonekana kujadili jambo fulani na kushirikiana, huku wakitumia vifaa vyao vya kiele kielektroniki. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi, au sehemu ya kazi ya kisasa ambapo ushirikiano unahimizwa, sawa na mazingira ya kuanzisha biashara mpya.

Mwanamke anatabasamu akiangalia mbele huku akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo. Amevalia koti la buluu na ana nywele fupi za kahabu. Nyuma yake mtu mwingine anaonekana akifanya kazi yake kuashiria mazingira ya ofisi au mahali pa kazi. Picha hii inaonyesha mfanyikazi mwenye furaha na tija.

Mwanamke mchanga amekaa nje akiwa amejishughulisha na kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye mapaja yake. Amevalia rinda lenye rangi nyekundu na michoro. Anaonekana akizingatia sana anachokifanya kwenye kompyuta yake. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kijijini ikiwa na nyumba za udongo. Hii inaweza kuashiria upatikanaji wa teknolojia katika maeneo ya vijijini.

Msichana mdogo labda mwanafunzi, ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo; anaonekana kuwa akisoma au akishiriki katika darasa la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mwalimu au mzungumzaji akitoa somo na pia kuna maandishi au michoro kwenye ubao mweupe wa kidijitali. Msichana huyo amevalia shati la dini anaonekana kuwa makini.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ye mkononi, ameweka vipokea sauti masikioni na anonekana akijishughulisha na kitu kwenye kompyuta. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha za watu wengi zikionyesha kuwa yuko kwenye mkutano wa video au simu ya video. Nywele zake zimefinywa rasta ndefu. Mandhari ya nyuma yake kuna sofa yenye mito ya njano na taa ya mezani.

Mwanamke ameketi kwenye meza ndefu nyeupe akitumia kompyuta ndogo na labda akisoma kitabu. Anaonekana kuwa ndani ya nafasi ya kuishi au kufanya kazi labda nyumbani au ofisini ya kisasa. Nyuma yake kuna jiko ndogo au sehemu ya kuhifadhia vitu na ngazi inayoonekana juu ikionyesha kuwa mahali hapo ni cha ghorofa. Mazingira yaonekana kuwa ya kisasa na yenye mpangilio mzuri.

Wanafunzi wawili au wafanyakazi wa kijana wanatumia kompyuta za pajani katika mazingira ya kisasa labda maktaba chuo kikuu au ofisi ya pamoja mwanamume akiwa amevaa shati la jeans na miwani, anatabasamu huku akitumia kompyuta yake na nembo ya kofia ya kuhitimu inaenelea huku juu ya kichwa yake ikionyesha dhana ya elimu au mafanikio.

Watoto watatu wa shule wamevalia sare za shule za rangi ya buluu. Wamekusanyika karibu na kompyuta ya majani na mmoja wao anaonekana akitumia kibodi. Watoto wengine wawili wanamwangalia yule anayetumia kompyuta wakionekana kujifunza au kushirikiana katika kazi ya shule.

Mwanamke mwenye tabasamu ameketi mbele ya kompyuta ya mkononi. Anaonekana akifanya kazi au akishiriki katika mkutano mtandaoni, kwani kuna madirisha kadhaa ya kompyuta yaliyoonyeshwa nyuma yake. Yakiwakilisha labda programu au tovuti mbali mbali anazozitumia. Amevalia shati la rangi ya njano. Mandhari ya nyuma yake yanaonekana kwa ofisi au sehemu ya kazi na kuna mtu mwingine anaonekana sehemu ya nyuma kushoto.

Watu wawili ambao ni mwanamke na mwanaume wameketi kwenye meza ambapo mwanamke yuko mbele akitumia kompyuta ndogo akiangalia skrini kwa makini na mwanaume pembeni yake anaonekana akimwangalia yule wa mbele au labda akifikiria jambo fulani. Inaonekana kama watu hao wako ndani ya jumba au ofisi na meza iliyopangwa mbele yao.

Mwanamke kijana ameketi kwenye meza akiwa na kompyuta ya pajani. Amevaa fulani yenye mistari inayoonekana akitazama kompyuta huku akishika kalamu na daftari lililo wazi mbele yake akifanya kama anaandika au kuchukua maelezo. Kuna mwanga mkali unaoingia kupitia dirisha lililo nyuma yake likiangazia eneo la kazi.

Mwanamke kijana aliye na nywele za zilizopinda akiwa ameketi kwa utulivu kwenye dawati ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi au eneo la kujisomea ameshikilia karatasi kadhaa mikononi mwake na anaonekana kujikita kikamilifu katika kuyapitia ikionyesha umakini mkubwa upande wa kushoto kuna komputa mpakato iliyowekwa mezani ikionyesha kuwa anaweza kuwa anatumia teknolojia katika kazi au masomo yake.

Huyu ni msichana mdogo mwenye nywele zilizofungwa staili mbili akionyesha tabasamu ndogo usoni mwake. Amevalia koti jeusi na anaonekana akitazama kamera moja kwa moja. Sehemu ya nyuma ya picha ina rangi ya buluu iliyofifia. Macho yake makubwa yana mvuto na picha inatoa hisia ya utoto na kutokuwa na hatia.

Darasa chafu lenye meza na viti vingi limepangwa kwa utaratibu kwa ajili ya walimu. Kila meza ina kiti chake kilichowekwa. Pengo la kati linaonekana kama eneo la kujipumzisha. Darasa linaonekana kuwa tayari na limeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi, labda likiandaa kuanza kwa somo. Ni muonekano wa kawaida wa darasa

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa, ambao wameketi mbele ya kompyuta zao. Wanafunzi wote wamevaa mashati mekundu, kila mwanafunzi ana kompyuta yake mwenyewe na wanaonekana kuzingatia masomo yao. Mwalimu ambaye anaonekana akiwa amesimama upande wa kulia, anaelekeza kitu kwenye ubao au skrini akifundisha wanafunzi. Mazingira yanaashiria shule au kituo cha mafunzo na teknolojia.

Darasa la kompyuta lenye kompyuta kadhaa zikiwa zimepangwa juu ya meza ndefu. Kuna viti viwili vya buluu na kimoja cha kahawia vikiwa vimetawanyika mbele ya ubao mweupe. Dirisha lenye nondo linaruhusu mwanga kuingia na linaonekana kuwa sehemu ya kujifunzia au kufanyia kazi, inawezekana ni shule au kituo cha mafunzo jijini.

Lango kuu ni la kituo kikuu cha Kenyatta likiwa na miundo wa kisasa na jina la chuo limeandikwa wazi. Lango lina rangi za buluu na nyeupe na kuna barabara na vizuizi vya trafiki mbele yake. Majengo mengine yanaonekana nyuma. Hii inaashiria kuwa ni taasisi kubwa ya elimu ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya nchi na inaweza kuwa kivutio cha wanafunzi kutoka maeneo jirani.

Chumba hiki cha kulala kinaonekana kikiwa na mazingira tulivu yenye rangi nyepesi ukutani, zinazochanganyika na shuka ya blue ya kitanda na kabati la mbao. Kuna pia neti ya mbu, ilioning'inia juu ya kitanda ikionyesha umuhimu wa kujikinga na mbu, katika eneo fulani vitabu vilivyopangwa juu ya kiti vinaashiria sehemu ya kusoma, au kupumzika.

Sebule kubwa na ya kisasa, sakafu inaonekana kung'aa ikionyesha usafi na mpangilio mzuri. Kuna sofa kubwa la rangi nyeusi na meza ya kahawa katikati. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. Kwa ujumla inaonyesha nyumba nzuri na safi ambayo inaweza kuwa ni mfano wa makaazi ya kisasa.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vikiwa vimepangwa vizuri na shuka safi. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani na kwa mbali tunaweza kuona majengo mengine. Hii inaashiria chumba cha hosteli au bweni ambacho ni sehemu ya malazi ya wanafunzi au wasafiri kinachopatikana kwa kila shule.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili, kimoja upande wa kushoto na kingine upande wa kulia. Kati ya vitanda kuna meza mbili, ndogo na viti. Ukutani kuna rafu yenye vitu mbalimbali vya kusomea na vitabu. Chumba hiki kinaonekana kuwa kwa ajili ya watoto

Chumba cha kulala chenye kitanda Kilichofunikwa shuka ya buluu. Pemeni kuna kabati la mbao lenye droa na vitu juu yake na kiti kimoja. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri kikiwa na mwanga wa kutosha. Kuna pia neti ya mbu iliyoning'inia juu ya kitanda, ikionyesha umuhimu wa kujikinga na mbu eneo hii.

Uwanja wa mpira wa miguu wenye nyasi za kijani na mistari meupe ya kuashiria eneo la kuchezea. Wachezaji kadhaa wanacheza uwanjani wakiwa wamevaa jezi tofauti. Mmoja amevaa jezi nyeusi na mwengine jezi nyeupe yenye namba 15 mgongoni. Mpira wa miguu upo chini kati yao. Kwa umbali kuna magoli ya mpira na ubao wa matokeo.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao nyepesi. Kila kitanda kina godoro la bluu hafifu na shuka nyeupe huku baadhi ya vitanda vikiwa na blanketi zenye michoro. Kati ya vitanda hivyo kuna benchi dogo ya rangi ya bluu. Sakafu inaonekana kuwa ya saruji au udongo.

Kundi la watu huenda wanafunzi au wachezaji wako kwenye uwanja mkubwa wa kijani kibichi ambao unaoonekana kuwa uwanja wa shule au uwanja wa michezo. Wengine wamesimama, wengine wanatembea na wengine wanaonekana kushiriki katika shughuli fulani ya kimchezo au burudani. Nyuma ya uwanja kuna majengo na miti.

Ndani ya maktaba au nafasi ya kuhifadhi vitabu. Kuna rafu ndefu zilizopangwa kwa mistari zikiwa zimejaa vitabu vya aina mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua vitabu au kusoma. Mwanga hafifu unatokana na taa zilizopangwa kwenye dari kisha inatoa hisia ya utulivu na kujifunza ikiwakilishwa mahali pa kupata maarifa na habari.

Ndani ya bweni ambapo kuna safu kadhaa za vitanda vya ghorofa mbili, vilivyotengenezwa kwa chuma vikiwa zimefunikwa na shuka za rangi ya kijani na buluu. Juu ya vitanda kuna nyavu za kijani ambazo ni neti kuzuia mbu au zimetumika kama mapambo. Katikati ya picha kuna sanduku la chuma la rangi nyeusi lenye picha ya mbwa au mnyama mwingine, hii inaonyesha kuwa ni sanduku la kuhufadhia vitu binafsi.

Hiki ni chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya vyuma vilivyopangika, baadhi vikiwa na magodoro na shuka, huku vingine vikiwa tupu. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha yaliyowazi. Kuta za saruji zinaonekana wazi, zikionyesha mpangilio rahisi wa kawaida. Eneo hili linaweza kuwa chumba cha kulala cha watoto yatima au makazi ya muda.

Kundi la wataalam wakiwa wamevalia makoti meupe na barakoa wamekusanyika kuzunguka mtu aliyelala kitandani. Utendaji wao unaonekana kuwa wa matibabu au mafunzo. Shghuli hizo zinaweza kufanyika katika chumba cha wagonjwa au sehemu ya kujifunzia katika taasisi ya afya. Walio simama wanaonyesha umakini wa hali ya juu wa yule anayehudumiwa.

Ni darasa la kompyuta lenye shughuli nyingi, wanafunzi kadhaa wameketi kwenye meza tofauti kila mmoja akiwa na kompyuta yake binafsi. Wanaonekana wamejishughulisha na kazi au masomo, kwenye kompyuta hizo. Katika sehemu ya mbele ya darasa, kuna mtu mmoja amesimama, anaonekana kuwa mwalimu ama msaidizi, akitoa maelekezo au usaidizi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vikionyesha kuwa ni chumba cha kulala ambacho kinaweza tumiwa na watu wengi. Kama vile katika hosteli au chumba ama kitanda cha wageni. Vitanda vimetegenezwa kwa mbao. Kuna mlango upande wa nyuma wa chumba labda unaelekea choo au chumba kingine. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na kimepangwa kwa ajili ya kulala.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa ambavyo vinaashiria chumba cha kulala, katika hosteli ama hoteli ya bei nafuu au kambi. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao na vimepangwa kutoa nafasi ya kulala, kwa watu kadhaa ndani ya chumba kimoja. Mapazia meusi yanaonekana kwenye dirisha na magodoro meupe yamefunikwa kwenye vitanda. Hali ya chumba inaonekana kuwa safi na tayari kwa wageni.

Darasa tupu ambalo linaonekana kuwa shuleni. Kuna safu nyingi za madawati na viti vya mbao zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Madawati mengi ni ya viti viwili au vitatu. Mbele ya darasa kuna ubao mweusi mkubwa wa mbao ambao kwa kawaida hutumiwa kuandikia masomo. Upande wa kushoto na kulia wa darasa kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ya chumba.

Ndani ya kompyuta mengi zilizopangwa kwenye meza kila kituo kina skrini, kibodi na panya , watu mbalimbali wameketi kwenye viti vya plastiki kujihusisha na kompyuta zao baadhi yao wanaonekana wamejikita kikamilifu kwenye kazi zao au kujifunza mwanga unapatikana kutoka dirishani na taa za ndani ukiangazia nafasi hiyo, eneo hili linaweza kuwa kituo cha internet ,shule au maktaba.

Hiki ni chumba chenye kitanda kimoja kilichotandikwa shukwa za buluu, upande wa kulia wa kitanda kuna meza ndogo ya pembeni yenye taa na feni ya kusimama. Upande wa kushoto wa kitanda kuna meza ndogo ya mbao na kiti kimoja cha chuma. Vasi yenye maua imewekwa juu ya meza ya mbao ikiongeza mguso wa uzuri.

Chumba cha masomo ambapo safu nyingi za sehemu za kuketi na sehemu kuandikia, zimepangwa kwa utaratibu mkubwa. Viti vyeusi na meza nyeupe zimejaa kote sakafuni, vikiashiria utayari wa vipindi vya kufundisha. Hali ya ndani ni tulivu ukisubiri wanafunzi au washiriki wa makutano

Chumba cha kulala cha wanafunzi kinachojulikana kama bweni kikiwa na vitanda viwili vya ghorofa, kimoja kila upande wa chumba. Kila kitanda kina ngazi la kupanda na kuna godoro limepangwa vizuri. Wanaume wawili wamekaa kwenye vitanda vya juu mmoja kila upande huku wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Katika chumba kuna viatu kadhaa vilivyotawanyika sakafuni.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Kila kitanda kimefunikwa na neti nyeupe ya kuzuia mbu ambayo imeniginizwa kutoka juu na imeshuka chini na kuzunguka vitanda. Vitanda vimefunikwa na shuka nyeupe safi. Chumba kinaonekana kwa rahisi lakini safi na kimepangwa vizuri. Inawezekana ni chumba cha wageni, hoteli ndogo, au nyumba ya kukondisha kwa muda mfupi kama vile guest house au Airbnb nchini Kenya.

Chumba kinacho onekana kuwa bweni ama hosteli ya shule. Kuna kitanda cha gorofa mbili chenye fremu nyeusi ya chuma. Kitanda cha chini kimefunikwa na shuka au blanketi lenye mchoro wa rangi ya pinki na nyeupe, huku kitanda cha juu kikiwa na blanketi ya bluu na nyeupe. Upande wa kushoto wa kitanda kuna meza ndefu ya mbao na kiti kimoja cha bluu chenye mgongo wa mbao.

Chumba kinachoonekana kuwa bweni, kuna kitanda cha ghorofa mbili kinachotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha chini kimefunikwa na shuka au blanketi lenye mchoro wa maua na rangi mbalimbali huku kitanda cha juu kikiwa na blanketi ya rangi ya zambarau. Nyuma ya kitanda kuna dirisha linafukiwa na pazia jeupe lenye mchoro wa maua likiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba. Kuna kitanda kingine pia kinaonekana kwa mbali upande wa kushoto.

Kundi la watu wengi wao wakiwa vijana wameketi na wengine wakiwa wamesimama eneo lenye nyasi. Linaonekana kuwa wako nje labda wakipumzika au wakishiriki katika shughuli fulani ya kikundi. Baadhi yao wamebeba mifuko au mikoba ikionyesha wanaweza kuwa katika safari au matembezi. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na vichaka ikisisitiza kuwa wako katika mazingira ya asili.

Watu wanne wakiwemo wanawake wawili na wanaume wawili, wameketi kwenye meza kubwa nyeupe. Meza hiyo imepambwa kwa kitambaa cheupe na vipande vya kijani vikiashiria utaratibu na umaridadi wa tukio. Kila mmoja wao anaonekana kujihusisha na mjadala, huku baadhi yao wakishika kalamu na kuangalia karatasi ikionyesha mkutano muhimu au warsha.

Hapa ni tukio la ndani ambapo watu, wengi wao wakiwa wanawake wanashiriki katika shughuli fulani labda wakicheza. Kuna puto la rangi mbalimbali zilizopamba ukuta wa juu pamoja na bango nyuma. Mandhari haya yanaashiria sherehe au mkusanyiko wa kijamii labda katika taasisi ya elimu.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaovutia unaendelea katika uwanja ulio wazi. Mchezaji mmoja akiwa amevaa jezi ya rangi angavu amejirusha hewani kwa ustadi mkubwa akijaribu kufunguka kikapu huku akionyesha uwezo wake kwa mchezo. Wachezaji wengine wakiwa wamejawa na shauku wanasubiri kwa hamu matokeo jaribu hilo, huku watazamaji wakishangilia kutoka kando ya uwanja.

Wasichana watatu wadogo wanatabasamu kwa upana na kukumbatiana ikionyesha hisia ya urafiki na furaha. Msichana aliye kushoto ana nywele nyeusi zilizokunjama na amevaa shati la denim , msichana wa kati ana nywele za dhahabu, tabasamu angavu na anaonekana kuwa na Down Syndrome . Msichana aliyekulia ana nywele nyeusi na amevaa shati la rangi nyepesi.

Hulu ni mtoto mdogo, labda mvulana, ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anashikilia kitabu wazi. Anatabasamu sana usoni mwake akionyesha furaha na hamu ya kujifunza. Mandhari ya nyumba inaonekana kuwa darasani yenye meza na viti vingine, inaonyesha mfumo jumuishi wa elimu.

Watoto watatu wako darasani wakifanya shughui za masomo. Mtoto wa kwanza upande wa kushoto anaonekana amegama mezani akitafakari au kuandika. Wa pili amekaa kwenye kiti cha magurudumu akizingatia kazi yake. Mtoto watatu pia amekaa mezani anaandikia kwa umakini kubwa. Mazingira yanaashiria utulivu na kujifunza.

Wanawake wawili wanafanya kazi useremala ndani ya karakana. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu za kahawia na amevaa aproni anatumia drili kutengeneza tundu kwenye sanduku la mbao ambalo linaonekana kuwa nyumba ya ndege. Mwanamke mwingine mwenye nywele fupi za kijivu na miwani amevaa aproni ya bluu na anaonekana akimsaidia au kumuongoza.

Mwanamke labda mwalimu au msaidizi anatabasamu na kumwangalia kwa upendo mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Mtoto huyu anaonekana akishikilia kitu au akifanya shughuli fulani mezani. Hii inaonyesha uhusiano mzuri na ushirikiano kati ya mwanamke na mtoto labda katika mazingira ya shule au kituo cha matibabu.

Mwanamke pengine mwalimu au msaidizi anashikiliana na watoto wadogo ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa au kituo cha jamii. Mwanamke huyu amevaa rinda la rangi ya machungwa na skafu nyeupe na anaonekana akifanya ishara kwa mkono yake labda akifundisha au kucheza na watoto. Mtoto mmoja mdogo mvulana anayeonekana akijaribu kuiga ishara hiyo.

Watu watatu wamekaa kwenye meza, wakifanya shuguli flani ya ubunifu. Wanaume aliyevaa shati la kijani, anaonekana kujishugulisha na kazi yake. Huku wanawake wawili wakiwa wamevalia miwani, wakiwa wanamtazama, inawezekana kuwa wanajifunza au kufanya mradi wa pamoja.

Mwanamke na mvulana wameketi pamoja kwenye dawati la shule wakionekana kushirikiana au kujifunza. Mwanamke huyu ambaye anaweza kuwa mwalimu au msaidizi anaonekana akizungumza na mvulana huyo kwa umakini. Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionyesha kuwa na uwezo wa kuwa na mahitaji maalum. Wote wawili wameelekeza macho ya kwa kila mmoja akiashiria mazungumzo au mafundisho ya ana kwa ana.

Mwanamke labda mwalimu au mzazi akimsaidia kijana ambaye anaonekana kuwa na down syndrome kutumia kompyuta ndogo. Wote wametazama skrini ya kompyuta wakionyesha umakini katika shughuli wanayoifanya. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yanayofaa kujifunzia yakionyesha umuhimu wa elimu, jumuishi na msaada watu wenye mahitaji maalum.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa kwenye mkutano wa warsha akionyesha ushiriki wa watu wenye ulemavu katika shughuli za kijamii na kitaaluma. Mwanamke huyu mwenye glasi na mavazi ya maua anaonekana akishikilia kalamu na karatasi akionyesha anajishughulisha na maelezo au majadiliano. Kwa jumla kuna watu wengine wengi wameketi kwenye viti wakishiriki katika mkutano huo.

Mikono ya mtoto labda akicheza na vifaa vya kuchezea vya rangi mbalimbali. Vifaa hivi vinaonekana kuwa kama vyombo vidogo au makopo yenye rangi angavu kama vile kijani, manjano, bluu na waridi. Mikono ya mtoto inaonekana ikiingiliana na vifaa hivyo ikionyesha michezo ya ubunifu au ya kujifunza.

Wanafunzi wawili wa shule ya msingi wakiwa wamekaa kwenye benchi darasani wakitazamana na kuongea. Wote wamevaa sare za shule za rangi ya kijani. Kwa nyuma kuna ubao kijivu ambao una maandishi hafifu ya chaki. Inaonekana kama wanafanya majadiliano au wanashirikiana mawazo.

Huyu ni msichana mdogo mwenye ameketi kwenye dawati akichora au akiandika kwa kutumia kalamu. Amevalia nguo ya njano. Kwa nyuma kuna viti vya magurudumu ikionyesha huenda yuko katika mazingira ya shule au kituo cha kulelea watoto. Picha hii inatoa hisia ya utulivu na umakini wa mtoto, anapojishughilisha na shughuli yake.

Hawa ni watoto wote wakiwa kwenye viti vya magurudumu ,wakionekana kushiriki katika mchezo au shughuli za kimwili. Mtoto mmoja mvulana mwenye tabasamu na rangi ya njano mbele yake, yuko mbele ya picha. Watoto wengine wanaonekana nyuma yake wengine wakiwa na mipira ya rangi ya njano pia. Hii inaashiria shughuli ya za michezo au tiba kwa watoto wenye ulemavu ikionyesha furaha na ushiriki wao.

Mwanamke anashirikiana na mtoto mdogo ambaye anatabasamu kubwa usoni na anaonekana kufurahia shughuli wanayoifanya. Mwanamke huyu amejishusha chini hadi kiwango cha mtoto akimsaidia au kumuongoza katika shughuli ya kuchora au kuandika. Kuna penseli na karatasi mbele yao picha inatoa hisia ya mwingiliano chanya, usaidizi na uhusiano mzuri kati ya watu wawili.

Mwanaume ameketi kwenye benji ya mbao katika eneo wazi .Amevalia fulana nyeupe na koti nyeusi lililo na mkono huku akionyesha mtindo wa kisasa. Anashikilia simu ya mkononi karibu na sikio lake akiongea au kusikiliza. Anaonekana ametulia. Mkono wake mwingine umeshika kitu kinachofanana na kitabu au kibawa cha rangi nyekundu.

Mtoto mvulana mdogo ameketi kwenye kiti maalum. Anaonyesha tabasamu pana na la furaha usoni mwake. Mbele yake yamepakwa milia ya buluu na nyeupe, na anaonekana ametulia kabisa kwenye kiti hicho chenye sehemu za kusaidia kichwa na kando ya mwili. Pembeni kuna meza ndogo iliyounganishwa na kiti, na kwa mbali mtoto mwingine anaonekana kwa ukungu, akiongeza uhai kwenye picha.

Mwanamke na mtoto msichana wakiwa wameketi kwenye meza, mtoto huyu anatumia vidole vyake kugusa maandishi kwenye kitabu kilicho wazi. Hali inawashiria usomaji wa braille. Mwanamke anatazama kwa umakini pengine akimwongoza au kumsaidia katika zoezi. Shughuli hii inaonyesha mchakato wa kujifunza au kufundisha.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wanashiriki mawasiliano hai. Mikono yao inashika nafasi mbalimbali ikionyesha ishara za lugha. Mwanamke huyo anawasiliana kwa ishara za mkono huku akitabasamu, na yule msichana anaonekana kujibu kujifunza. Mtazamo wao unadhibitisha ushiriki kamili, mazungumzo yao yanafanyika kupitia ishara zinazoeleweka.

Mtoto wa kiume ameketi kwenye dawati na anatu anatumia mikono yake kusoma au kugusa kitabu kinachoonekana kuwa na maandishi ya Braille . Mtoto huyo amevaa jaketi la rangi nyekundu na anaonyesha umakini mkubwa katika kile anachokifanya, huku akitumia vidole vyake kugusa maandishi yaliyoinuka.

Watoto wawili wadogo wamejikita katika masomo yao katika mazingira ya ndani. Mtoto mmoja upande wa kushoto anaonekana ameketi karibu na rundo la vitabu au madaftari huku akionekana kama anasoma au anajiandaa kusoma. Mtoto wa pili upande wa kulia amelala kifudifudi na anaandika au kuchora kwenye daftari akitumia kalamu.

Watoto kadhaa wako kwenye bwawa la kuogelea, wakishikilia bodi za bluu za kuogelea, juu ya vichwa vyao, inaonekana kama darasa la kuogelea au mafunzo ya kuogelea ambapo watu wanajifunza mbinu mbalimbali za kuogelea kwa usaidizi wa zana hizi. Kuna mwalimu au msaidizi ambaye yuko katikati yao, watoto wanaonekana kufurahia shughuli hiyo.

Hawa ni vijana wawili; wakiume na mwingine mwanamke wamekaa mezani. Kijana wa kiume amevaa T-shati ya rangi ya machungwa na anaonekana akiongea au kueleza jambo fulani huku akionyesha kitu kwa mkono wake. Mwanamke amevaa koti la kijani lenye michirizi na anaonekana akimsikiliza kwa makini kijana huyo. Kuna kompyuta ya pajani iliyo wazi mezani ikionyesha kua huenda wanafanya kazi pamoja.

Mwalimu na mwanafunzi wako kwenye darasa, anamfundisha mtoto na amesimama mbele ya ubao mkubwa wenye herufi vowels na picha ya mkono zinaonyesha ishara za lugha. Mtoto ameketi mbele ya ubao huo wakionekana kujifunza. Inaonekana kama darasa la kufundisha labda kwa kutumia lugha ya ishara. Mandhari nyuma kuna ubao mweusi na ukuta wa matofali.

Mwanaume ameketi kwenye meza na macho yake yakiwa yametazama kwa makini skrini ya kompyuta huku mikono yake ikiwa tayari kutumia kibodi. Mwanaume huyu amevaa fulana ya rangi ya chungwa na karibu naye upande wa kulia kuna kitabu au daftari wazi kinachoweza kutumika kama nyenzo ya ziada ya kujifunzia. Nyuma yake rafu kubwa la vitabu zilizopangwa vizuri zinaonekana zikijaa vitabu vya rangi mbalimbali zikionyesha mazingira yanayoinizia elimu na utafiti.

Mwanamke anaona akimtazama na kumtabasamu mtoto mdogo aliyeketi mbele yake. Mtoto ana nywele za rangi ya kahawia na tishati ya buluu na kaptula. Anaonekana kuwa akiongea au kuashiria kwa mkono wake, akimwangalia mwanamke. Wote wawili wako ndani ya chumba chenye kuta ya rangi nyepesi. Inaonekana kama mazungumzo ama mwingiliano kati ya watu wawili, labda mwalimu na mwanafunzi ama mzazi na mtoto.

Huyu ni mwanamke na mwanaume ambapo mwanaume anamuongoza mkono wa mwanamke huku akichora au kuandika kwenye kitabu. Wote wanaonekana wamejikita kwenye shughuli hiyo na inaweza kuashiria mwanamke anapata usaidizi wa ziada au wa mafunzo maalumu. Mandhari ya nyuma inaonyesha darasa au maktaba ikiwa na vitabu na vifaa vingine vya kujifunzia.

Mtoto mvulana mchanga ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa la shule. Anaonekana akiwa mbele ya dawati la kawaida la shule huku wanafunzi wengine wakiwa wameketi kwenye madawati yao nyuma yake. Inaashiria kuwa yuko shuleni na anashiriki katika masomo licha ya kutumia kiti cha magurudumu. Hali hii inaonyesha ujumuishi wa watoto wenye ulemavu katika mfumo wa shule.

Mwanamke na msichana mdogo wameketi uso kwa uso kwenye meza. Kati yao kuna kitabu kilicho wazi, mwanamake huyo anaonekana akiongea kwa bidii akitumia mkono yake kuelezea jambo huu msichana akimwangalia kwa makini na labda akijaribu kupiga ishara zake, inaonekana kama wanafunzi au mwalimu na mwanafunzi wakishiriki katika shughuli ya kusoma au kujifunza.

Mwanamke akishirikiana na mtoto anayetumia kiti cha magurudumu. Mwanamke huyu ana tabasamu usoni na anaonekana akiongea na mtoto ambaye naye anamwangalia kwa makini. Wanaonekana wako kwa darasani au katika mazingira ya kujifunzia kwani kuna vifaa vya shule kama kalamu na vitabu mezani na ramani au michoro ukutani nyuma yao. Picha inatoa hisia ya usaidizi, urafiki na kujifunza katika mazingira ya jumuishi.

Mwanamke mkubwa na msichana mdogo, anamfundisha mwingine lugha ya ishara au wakiongea na kutumia ishara. Mwanamke mkubwa amevaa miwani na shati la rangi ya kijani, anaonekana akifundisha au akiwasiliana kwa kutumia mikono yake, huku mwanafunzi akimtazama na kuiga ishara. Wanaonekana wameketi kwenye meza na kuna mmea mdogo wenye sufuria mezani. Mandhari ya nyuma yanaonekana kua ofisi au chumba cha kukodisha na kuna mwangaza wa taa ukutani.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wanaongea kwa kutumia lugha ya ishara. Wote wawili wanaonekana kutabasamu na kutazamana machoni kuashiria mawasiliano ya moja kwa moja na yenye urafiki. Mwanaume amevalia fulana nyeupe na mwanamke mweupe amevalia sweta ya kijivu. Mikono yao imeinuliwa na wanafanya ishara mbali mbali zikionyesha mazungumzo yanayoendelea kwa kutumia lugha ya ishara.

Watu kadhaa wengi wao wakiwa ni vijana wameketi mbele ya vifaa vya elektroniki. Kila mtu yuko kwenye kituo chake akitumia kibodi na kuangalia skrini. Msichana mmoja mbele anatabasamu kuelekea mwelekeo wa kamera. Mazingira haya yanaonyesha chumba cha kompyuta au darasa la mafunzo ya teknolojia.

Hapa kuna mwanaume mwenye ameketi kwenye meza akitumia kifaa cha komputa, amevalia miwani mieusi na vipokea sauti maskioni. Nyuma yake rafu zilizojaa vitabu zimepangwa vizuri, mtu huyu anafanya kazi au kujifunza kazi mazingira ya ofisi au maktaba.